Picha hii inaonyesha hali ya kawaida katika kijiji au jiji lolote la kazi ambapo kuna mwanaume anayeonekana akielekea au kutoka kazini. Gari aina ya basi zinazotumika katika usafiri wa kijumla, unaonekana majumba ya kibiashara na mabango.

Picha hii inaonyesha mahali ya kawaida katika mahali kwa kufanya usafiri ambapo tunaona gari na watu kadhaa wa kadha ambao inakaa masaa ya watu kuinga au kutoka kazini.